Mashabiki ambao wamevaa shati za rangi nyekundu na kofia za rangi nyekundu ambayo ambayo imeandikwa Team Nairobi na majina yao imewekwa katika kifua.

Wanashabiki wa timu ya Gor Mahia wanapiga firimbi. Mwingine amebeba taa ya koroboi, mwingine amejifunga kilemba cha rangi nyeupe kwa kichwa huku ameinua mkono mmoja na kama amevua shati lake.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanashangilia, wengine wamebeba firimbi, wengine vuvuzela , wengine wamevaa sare za rangi ya kijani kibichi, mwingine amejipaka rangi ya kijani kibichi inayoonyesha ishara ya Gor Mahia.

Wachezaji wanne wamevaa shati ya rangi nyeusi yenye maandishi Kenya, ina rangi nyekundu, mmoja aliye nyuma amebeba mipira miwili na wote wametabasamu.

Ndani ya hema nyeupe ,wafanyikazi wamevaa sare za rangi ya machungwa na barakoa za bluu huku wakipeana maelezo kwa mwananchi ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanashangalia huku wengine wakipiga firimbi, mwingine amebeba taa mkononi na wengine wanapiga makofi huku wengine wanainua mikono.

Kwenye meza kuna computer mbili, na muhudumu amevaa shati nyeupe na sweta nyeusi, anawahudumia watu ambao wamepanga foleni nyuma yake.

Pasipoti mbili zimewekelewa juu ya meza, moja ni ya rangi nyeusi na juu yake ina maandishi ya Kenya na ingine ni ya rangi ya bluu na kando yake kuna mapambo ya asili ya kikenya.

Mashabiki wa jinsia tofauti, wameketi katika mpangilio kwenye viti za rangi ya blue . Wengine wamevaa shati zilizo za rangi nyekundu na wengine huku wakipiga makofi.

Katika chumba ambalo limeandikwa huduma Kenya, na vibao zenye maandishi Uwezo Fund Services, watu wameketi mbele yao kuna kompyuta, wanasajilisha watu wa aina mbalimbali.

Wachezaji wa timu mbili wa mpira ya mikono na katikati wamewekewa neti , wapo katika uwanja. Wachezaji wenyewe wamevaa sare ya rangi nyeupe ambayo zimeandikwa namba sita na namba mbili na mwingine amevaa ya rangi ya kijani kibichi na blue .

Wachezaji wa mpira ambao wamevaa sare ya rangi nyeupe, ambayo imeandikwa nambari kwenye kinyasa na mbele ya shati pameandikwa KDF.

Wanashabiki wanapiga mayowe, wengine wanashangilia kwa kuinua mikono na wengine wanapiga vuvuzela . Wamevaa sare za rangi ya bluu huku wengine wameinua bendera na wengine kibao ambacho kimeandikwa Khwakhola .

Wachezaji wanawake ambao wamevaa sare za rangi ya blue na nambari zao kwenye migongo. Wamejikusanya pamoja ilhali mashabiki wamekaa katika viti wakiwaangalia.

Rais wa nchi ya Kenya anaangalia saa yake na aliye kando yake ni jaji mkuu, ambaye amevaa sare ya rangi nyeusi na mistari ya rangi nyekundu. Anamwangalia akimuonyesha mkono wake.

Watu wamepanga foleni, wengine wamesimama, wengine wamekaa katika chumba cha huduma centre katika ofisi ya Nairobi.

Wachezaji wa timu ya Kenya ambao wamevaa sare za rangi nyeupe na nambari zao zimeandikwa kwenye kifua, wamepanga foleni huku wakiingia kwenye uwanja.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao wamevaa sare za rangi ya kijani kibichi na rangi nyeupe huku wengine wakipiga firimbi ,wengine wameinua mikono kwa njia ya shangilio.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wamevaa sare za rangi ya blue . Wamejikusanya pamoja wakiekeleana mikono kwenye mabega na huku mashabiki wamekaa katika viti vyao wakiangalia uwanja.

Mashabiki ambao wamevaa sare tofauti tofauti nyeusi, nyekundu, manano wamebeba bendera ya Kenya. Wengine wameinua mikono wakishangilia. Wengine wanapiga firimbi.

Kadi za pasipoti zimepangwa juu ya meza, meza yenyewe ni ya rangi ya samawati na kadi ni za rangi ya bluu. Kando yake kuna karatasi nyeupe.

Watu ambao wamevaa sare za rangi ya blue , wengine wamebeba vibao zenye maandishi Kalonzo. Katikati yao amesimama mmoja nyuma ya kibao ambacho kimeandikwa Kalonzo.

Watu watatu wanapiga picha. Mmoja amevaa shati nyeupe ambayo ina bendera ya Kenya na maandishi ya Kenya kwenye kifua na wengine wawili wamevaa tshati za rangi nyekundu na wamechora bendera ya Kenya kwa uso zao.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wamevaa sare nyeupe ambayo imeandikwa posta na timu ingine wamevaa sare nyekundu ambayo imeandikwa betika. Wanakimbililia mpira katika uwanja.

Rais anamzawadi jaji mkuu, kitabu kilicho na rangi nyekundu, huku jaji mkuu amevaa gwanda la nyeusi na mistari myekundu.

Mashabiki, wamebeba bendera ya Kenya. Wengine wameinua mikono kwa kushangilia. Wengine wanapiga mbija. Wengine wanapiga makofi huku wakishangilia.

Mashabiki wa bandari f c wamesimama katika uwanja ilhali mwingine amebeba kitamba ambayo imeandikwa bandari f c. Na nyuma yao kuna mahali ambayo imetandikwa na rangi ya nyekundu.

Timu mbili za uchezaji wa mpira wa kandanda ambao wamevaa sare ya samawati na ingine wamevaa sare ya kijani kibichi wanacheza mpira katika uwanja, ilhali mashabiki wamekaa nje ya uwanja wakishuhudia.

Watu wawili ambao wamevaa suti nyeusi wanasalimiana na nyuma yao wamesimama majaji wawili, ambao wamevaa sare nyekundu na kofia nyeupe na kwa kiuno wamejifunga vitambaa nyeusi.

Uwanja mkuu ambapo watu wamejaa na katikati kuna wakimbiaji, ambao wamejipanga kwa shughuli ya kukimbia ama ushindani wa kukimbia na wengine wamejipanga katika viti vyao.

Ndani ya chumba chenye kuta za rangi nyeupe. Kuna wakili ambao wamevaa nguo ya rangi nyeusi. Wanaongeleshana ilhali wengine wamebeba karatasi na vitabu zilizo juu ya meza na kando yameweza kuna mikrofoni.

Katika chumba ambalo limeandikwa Huduma Kenya watu wamekaa ambao wamevaa sare za koti nyeusi, shati nyeupe na barakoa za rangi za bluu huku wakiangalia katika kompyuta zilizo mbele yao.

Wachezaji wamevaa sare za machungwa na vinyasa vya rangi nyeusi. Wanatembea katika uwanja na mmoja wao amevaa sare nyekundu huku wakipiga makofi.

Kando ya barabara ya lami, kwa mitaro kuna aina mbalimbali ya uchafu, na karatasi ambazo zimetupwa kwa pamoja, na watu wanatembea katika hii barabara.

Mashabiki wamejipanga katika uwanja, ambao kuta zake ni za rangi nyeupe na juu ya nyumba hili panaonekana kuna chuma ambazo bado hazijapakwa rangi.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wapo katika uwanja. Mmoja amevaa sare ya rangi ya buluu ambayo imeandikwa betika na wa upinzani amevaa sare ya rangi ya manjano ambayo imeandikwa namba ishirini kwa mgongo.

Wachezaji wa mpira wa kandanda. Wamevaa sare za rangi ya machungwa. Wanafanya mazoezi katika uwanja ambao una nyasi ya kijani kibichi na kwingine varanda ya rangi ya kahawia.

Mashabiki wameinua mikono. Wengine wanapiga firimbi. Wengine wanashangilia. Wako katika uwanja. Mwingine amevaa sare ya timu.

Wachezaji wa timu mbili ya mpira wa kandanda, wapo katika uwanja. Mmoja amevaa sare ya rangi ya bluu na mwingine amevaa sare ya rangi ya samawati.

Wachezaji wa mpira wa mkono. Mmoja amevaa sare nyeupe na wengine wamevaa sare ya buluu na watazamaji wameketi ndani kwenye viti, wakiwaangalia wachezaji kwenye uwanja.

Wakili mkuu ambaye amevaa sare ya rangi nyekundu amebeba biblia nyeusi kwenye mkono wake, na mbele yake kuna kibao kimeandikwa umma, na nyuma yake bendera ya Kenya.

Wachezaji wa timu mbili ya mpira wa vikapu. Mmoja amevaa sare ya rangi nyeupe na mwingine ambaye ameshika mpira, amevaa sare ya rangi ya kijani kibichi. Wako katika uwanja wa mpira.

Katika chumba ambacho kuta zake ni za vioo, watu wameketi kwenye viti, mwingine amesimama huku akiwaongelesha watu walioketi na amevaa sweta ambayo imeandikwa huduma Kenya.

Juu ya meza kuna karatasi, simu, kompyuta na mtu amekaa kando ambaye amevaa shati ya rangi nyeupe na sweta nyeusi, huku akihudumia watu ambao wamepanga foleni.

Wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wamevaa sare ya samawati na mistari ya kijani kibichi wanashangilia wakipiga makofi na wapo katika uwanja ambapo watu wengine wameketi wakishuhudia.

Wafuasi wa siasa wanakimbia katika barabara ya lami. Mmoja amebeba karatasi ambayo ina picha ya mtu anaiywa Raila pamoja na Kalonzo mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Kando ya barabara ya lami kuna mtaro ambao karatasi zimetupwa ndani na uchafu wa aina mbalimbali na kwenye lami watu wanatembea na magari.

Mashabiki wameinua mikono juu, huku wengine wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Hawa wamefungua midomo ishara ya kushangilia. Waliosimama mbele wamevaa kofia nyeusi na nyekundu.

Muhudumu ambaye amevaa sare ya rangi ya machungwa na maandishi ya huduma number mgongoni, anawaandikisha watu ambao wameketi na wengine wameweka foleni.

Pasipoti za rangi ya bluu, maandishi pamoja na ngao ya Kenya, zimewekwa ndani ya sanduku la kadibodi na kando yake kuna karatasi ya uwazi.

Wachezaji wa timu mbili, ambao wamevaa sare nyeupe na aliye na mpira mkononi sare ya buluu. Wanacheza mpira wa kikapu katika uwanja.

Mwanamke amevaa bangili ya bendera ya Kenya. Nyuma yake kuna mashabiki wamevaa kofia nyekundu yenye maandishi tuko pamoja, ya rangi nyeupe na machungwa.

Mashabiki wamevaa shati ya bendera za Kenya, ambazo ni nyekundu na rangi ya kijani kibichi, huku wengine wamevaa aproni ya kijani kibichi na kofia nyeusi.

Timu mbili ya wachezaji wa mpira wa vikapu, ambao wanapigania mpira. Timu moja imevaa sare ya buluu na ingine imevaa sare ya kijivu.